Mchezo wa kikapu ni mchezo mojawapo ambapo huweza kusaidia kuburudisha na pia husaidia kujenga misuli. Wanafunzi wengi hupenda kushiriki katika mchezo huu wa kikapu na ndio maana, shule nyingi zimeamua kuuweka mchezo huu wa kikapu uwe kama mchezo miongoni mwa michezo mingine.

Kweli mama, mtoto akibebwa hutazama kisogo cha nina. Mtoto na mamake wanatangamana, anaweza kumsaidia mwanawe kutumia vihesabio ili kuweza kujifunza vyema, somo la hisabati au somo lingine lile.